Kuna jengo lenye ghorofa kumi na sita. Mawingu ya samawati na meupe. Kuna miti yenye rangi ya kijani na nyekundu.

Katika hili ghala, kuna watu ambao wamesimama, wengine wameegemea vipande vilivyowekwa bidhaa za kununua ambazo zimetiwa lebo ya bei.